Katika kituo cha kutoa huduma, wafanyakazi wanaonekana wameketi ndani ya kaunta, huku wakiangalia skrini ya kompyuta, kwa ajili ya kutoa huduma. Wanaume wawili wamesimama, huku wakingojea kusaidiwa.

Wanariadha wa Kenya wanaonekana wamesimama kwenye laini moja huku wamevalia vesti yenye rangi nyekundu. Wanariadha hao wameshika viatu zao juu kuashiria kuwa wameshinda mbio hizo.

Vitambulisho vya watu mbali mbali vinaonekana vimepangwa juu ya meza kwa njia unaovutia. Vitambulisho hivyo vimefungwa kwa vikundi ili vikue rahisi kwa kutambua na kupeana kwa wenyewe.

Ni muongozo wa sera, utaratibu wa raslimali ya watu, muongozo huu unatoa maswala yeyote yanayohusu wafanyikazi wanaoshughulika kwenye mahakama ya Kenya.

Katika eneo la huduma Kenya, wanafanyikazi walio valia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye counter huku kila mmoja akiangalia skrini ya kompyuta kwa ajili ya kutoa huduma.

Majaji wa mahakama waliovalia sare rasmi za kazi wamepanga laini ili kumsalimia afisa mmoja aliyefika hapa. Afisa huyo amevalia suti nyeusi.

Tangazo lina picha ya mama mmoja aliyevalia mavazi la rangi nyekundu huku akiwa amesimama kidete, tangazo hili lina maandishi ya kusema nasimama na amani kuashiria kuwa mama huyu anawania kiti cha sia ...

Mwanamme mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia, mwanamme huyo anaonekana kuapishwa nyuma yake kuna bendera mbili ya taifa ya Kenya.

Kwenye kituo cha Huduma Kenya watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa uku wakipanga foleni ili wapate huduma. Kwa upande mwingine wa kaunta, wafanyikazi wa eneo hili wanaendelea kutoa huduma.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe anaonekana kuelekezwa na mtu mmoja aliye kando yake, mtu huyo anaonekana kumuonyesha vitu kwenye skrini ya kompyuta huku wengine wakishuhudia na kupiga picha.

Kwenye hema iliyonjengwa ili kutoa huduma mbalimbali ya serikali , wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wakishughulikia watu waliofika hapa ili kutafuta huduma mbalimbali kama vile; vitambulisho.

Wacheza waliovalia jezi ya rangi ya blue wanaonekana wamechanganyika na mashabiki huku wakiwa na furaha, wakishangilia na kuinua kikombe ambacho kinaonekana walishinda kwa mchezo.

Kwenye uwanja wa mchezo, watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa utulivu, kwenye viti vya mbele kuna watu mashuhuri ama viongozi walioketi.

Katika kituo cha huduma Kenya, watu walioshikilia makaratasi wanaonekana wameketi mwenye viti vilivyo pangwa huku wakipanga foleni, kwenye upande mwingine wa kiyoo Kuna wafanyikazi wa hapa wanaotoa huduma.

Katika uwanja wa mchezo watu wanaonekana kuchangamka na wenye furaha huku wengine wakishikilia pendera ya taifa ya Kenya kuashiria ya kwamba wanafurahishwa na kile kinaendelea kwenye uwanja.

Kwenye chumba cha mahakama ya juu zaidi. Majaji watatu waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye meza iliyo na kitambaa jeupe. Meza hiyo ina vitu kadhaa kama vile mafaeli, maji na dawa ya kuosha mkono.

Kwenye ukumbi wa benki watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa njia unavyovutia. Mbele yao kuna mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeupe huku akitoa mafunzo kwao.

Katika kituo cha Huduma Center mwanamke mmoja ambaye ni mhudumu hapa anaonekana akiwaelekeza watu fulani kwenye kompyuta yake kuhusu huduma zinazopatikana hapa. Kwa upande wake kwa kaunta mwingine kuna watu walioketi wakingoja kuhudumiwa.

Kwenye uwanja wa mchezo, mashabiki wa timu ya kenya Wanaonekana wakiwa na furaha huku wengine wakionekana akishikilia bendera la taifa hilo kuoesha kuwa wanafurahia na kile kinaendelea kwenye uwanja.

Kwenye chumba cha kufanyia mkutano wanachama wengi wameketi huku wamevaa kofia ya rangi nyekundu. Mbele ya chumba hili kuna viongozi wanaoketi huku wakishauriana.

Kwenye mazingara ya uwanja wa mchezo watu wengi wanaonekana wameketi chini kwa utulivu huku wakishuhudia kilichoendelea kwenye uwanja. Mwanamke mmoja anaonekana amesimama huku amevalia jezi yenye rangi ya nyekundu na maandishi Kenya Airways.

Katika kituo cha kufanya usajili mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akishikiliaili mkono wa ntu mmoja ili kuchukuwa alama zake za vidole.

Mwanamke aliyefalia mafasi rasmi ya jaji, ameonekana ameshikilia bibilia huku akihapiswa, kando yake kuna mwanaume aliyefalia suti ya nyeusi huku akishuhudia na upande mwingine kuna mke aliyefalia mafasi ya jaji na barakoa.

Katika kituo cha huduma kenya mwanaume mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana kusimama kwenye kaunta katika sehemu ya kutoa huduma huku mfanyakazi hapa akiwa ameketi chini ya kaunta akiangalia skrini ya kompyuta.

Kwenye sehemu ya maelezo katika kituo cha Huduma Kenya. Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana ameketi nyuma ya kioo uku akiangalia skrini ya kompyuta. Kwa upande mwingine kuna mwanaume aliyevalia kofia nyekundu uku akigonjea huduma.

Kwenye ukumbi wa benki watu wanaoneka wameketi kwenye kiti vilivyo pangwa huku wakipanga foleni wakingoja Zamu zao kufika ili kuhudumiwa kwa upande mwingine wa kaunta, wafanyakazi wa hapa wameketi chini huku wakitoa huduma.

Wachezaji wanne wa mpira wa wavu wa wanawake kutoka timu ya taifa ya Kenya wanaonekana wamevalia jezi nyeusi na nyekundu huku wakitabasamu wakiwa wanapiga picha pamoja. Mmoja wao ameshikilia mipara miwili ya netboli mkononi mwake.

Afisa mmoja wa serikali aliye na suit nyeusi anaonekana akisimama mbele ya jaji huku akiapishwa, kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia bibilia huku mkono mwingine ameshikilia katiba ya nchi, anaonekana kufuatilia maneno yanayosemwa na afisa wa kotini.

Kwenye ukumbi wa mchezo umati wa watu umefika hapa ili kushuhudia mchezo inayoendelea. Mmoja wao ameshikilia bango ya timu ya Alziza huku walinda usalama wanahakikisha watu hawafiki uwanjani.

Katika kituo cha Huduma Centre, watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakingoja kupewa huduma. Kila mtu ameshika karatasi kwenye mkono akingoja zamu yake ufike.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wachezaji waliovalia jezi ya rangi nyeupe na ina maandishi ya "Kenya". Wanaonekana wamepanga laini, mmoja nyuma ya mwingine kuashiria ya kwamba mechi iko karibu kuanza.

Katika kituo cha posta watu wakiwemo wafanyakazi na walinda usalama wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa. Mbele yao kuna mwanaume aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe huku akitoa mafunzo kwao.

Katika kituo cha huduma Kenya, afisa mmoja anaonekana ameketi kwenye counter iliyo na kompyuta huku akiwaelekeza watu waliofika hapa kuhusu kile huduma inayopatikana katika kituo hiki.

Barabara kuu magari yanaonekana yakipita huku kando yake kuna mfereji iliyojaa taka kama vile: karatasi, chupa na mawe. Kwa upande mwingine kuna watu wanaopita kwa njia.

Maafisa wawili wanaoneka kuwa kwenye shughuli ya usajili huku kila mmoja akiandika karatasi. Kwenye meza kuna simu na vifaa kama vile muhuri na kibanio cha karatasi.

Wachezaji wa kandanda waliovalia jezi nyeupe wanaonekana changamfu wakiwa na furaha na wanashangilia huku wameinua kombe. Hii inadhihirisha kuwa wameshinda mchezo uliofanyika.

Kwenye ofisi inayoonekana kama tume ya uchaguzi, mwanume moja aliyevaa suti ya buluu anaonekana akipigwa picha ili asajilewe kuwa mpiga kura kw auchaguzi unaokaribia.

Katika eneo la Huduma Kenya, mfanyikazi mmoja anaonekana akihudumia mwanaume mmoja aliye valia koti la buluu hafifu. Mwanaume huyo anaonekana makini na anauliza maswali ili kupata huduma katika eneo hili.

Watu walio na bendera ya taifa ya Kenya wanaonekana wakiwa kwenye ukumbi wa michezo huku wamefurahi na kushangilia kuashiria kwamba wanafurahishwa na mchezo unaoendelea.

Katika kituo cha huduma Kenya , wafanyakazi waliovalia mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wakiwa wamekaa chini huku wakiangalia skrini ya kompyuta. Kwa upande mwingine wa kioo kuna mtu mmoja aliyevaa suti ya blue anayeongozwa.

Kwenye uwanja wa mchezo uliojaa mashabiki, mwanamke mmoja aliyejifunga bendera ya taifa ya Kenya. Anaonekana akiwa amesimama mbele ya watu, huku akijaribu kuchangamsha watu hawa kwenye mechi inayoendelea.

Mshabiki wa kandanda kutoka timu ya Gor Mahia anaonekana amejipaka rangi ya kijani na nyeupe kwenye mwili mzima huku akishangilia timu yake kwa mkono wake ameshikilia bango lililoandikwa Sport Pesa .

Kwenye meza ya kutoa huduma ya wageni, katika kituo cha Huduma Center , wafanyikazi wawili wanaonekana wameketi chini, huku wakiangalia skrini ya kompyuta. Nyuma yao, kuna viti vilivyopangwa kwa utaratibu.

Katika kituo cha Huduma Kenya, wafanyikazi wanaonekana wamesimama kando ya meza ya kufanyia kazi. Kando yao kuna mwanaume anayeelekezwa kuhusu huduma zinazopatikana hapa.

Kwenye kituo cha Huduma Kenya, mfanyikazi mmoja aliyevalia sare rasmi za kazi na glavu, anaonekana akichukua alama za mkono ya mwanamke mmoja aliyevalia shati nyekundu na kofia nyekundu.

Majani walio valia sare rasmi ya rangi nyekundu na nyeupu wanaonekana wamesimama kwenye laini, huku wakingusishana mikono wakipiga picha. Majaji hao wanaonekana kufurahi na kutabasamu kuashiria shughuli muhimu walio tokea.

Maafisa wawili ikiwemo mwanamke aliyevalia mavazi rasmi ya jaji na mwanume aliyevalia suti ya buluu, anaonekana kwenda kwenye mkutano wa serikali, mwanaume huyo anamwonyesha saa mwanamke kuashiria kwamba mkutano uko karibu kuanza.

Wachezaji wa mchezo wa rugby wanaonekana wakiwa katikati ya mchezo mkali. Mchezaji mmoja aliye na jezi ya rangi ya kijivu anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani wake aliyevaa jezi ya buluu akijaribu kumtolea mkononi.

Afisa wa serikali aliyevalia shati jeupe anaonekana akielekezwa kwenye kituo cha Huduma Kenya. Huku wafanyikazi hapa wakiwa wamesimama kidete kuashiria heshima kwa afisa huyu.

Kweye sehemu ya kufanya usajili, mwanamke moja aliye na nywele buluu. na shati nyeupe, anaonekana amesimama kando ya wafanyikazi wanao onekana kujaza fomu za usajili.

Kwenye uwanja wa mpira wa kikapu, mchezaji moja aliyevalia jezi ya timu ya Kenya, yenye rangi nyeusi, anaonekana akiwa na mpira, akijaribu kupenya mbele ya mchezaji mpinzani, aliyevalia jezi ya kijani kibici.

Kwenye chumba cha chama cha siasa maafisa wanaonekana kuwa viongozi wa chama hiki wanaonekana wamesimama mbele ya wanahabari huku wakiendelea kutoa habari maalum.

Mashabiki wa mchezo wa kandanda wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wamevalia sare za timu hiyo. Huku wameshikilia vitu tofauti kama vile isukuti, vuvuzela na nyundo. Kando yao kuna moto unaowaka.

Katika kituo cha Huduma Kenya, mwanaume moja aliyevalia shati ya rangi nyeupe na analindwa na maafisa wa usalama anaonekana akielekezwa kuhusu huduma zinazopatikana katika kituo hiki. Nyuma yake kuna watu walioshikilia makaratasi huku wakingoja hamu zao kufika ya kuhudumiwa.

Kwenye mazingira ya mchezo mwanaume mmoja aliyevaa shati nyekundu na ameshikilia kinywaji kama pombe anaonekana amechora uso wake kwa kutumia rangi tofauti. Kando yake kuna wanawake wanao tabasamu.

Kuna ofisi ya tume ya huduma za mahakama. Mwanamke mmoja aliyevalia rasmi, anaonekana kushiriki kwenye usajili ya kutafuta judge . Mbele yake, kuna jopo la mahojiano.

Kwenye uwanja wa michezo mchezaji mmoja, kwa jina Kipchirchir aliyevalia fulana ya ndani yenye rangi nyekundu , anaonekana akiruka kwa kasi sana , kando yake kuna mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya chungwa na kofia nyeupe akiwa amekalia kiti cha plastiki.

Kwenye ukumbi wa kituo cha huduma Kenya watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakingoja zamu zao ifike, ili wahudumiwe. Kwenye kaunta kuna wafanyikazi wanaotoa huduma.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wachezaji wa kandanda waliovalia jezi ya manjano, wanaonekana wakiruka uwanjani huku wakisheherekea bao waliofunga kwenye mechi hiyo. Nyuma yao kuna umati wa watu wanaofwatilia mchezo huu.

Kwenye uwanja wa mchezo wachezaji wa akiba waliovalia jezi ya rangi ya buluu wanaonekana kushangilia na kufurahia huku wengine wakipiga makofi na kuruka kuashiria kwamba wanafurahishwa na mechi inayoendelea uwanjani.

Viongozi wa chama cha PNU wanaonekana wamevalia skafu ya rangi ya buluu uku wameshikilia vinywaji juu. Mbele yao kuna keki ya kusherehekea miaka kumi na tano tangu iazishwe kwa chama hicho.

Kwenye ukumbi wa mchezo mchezaji mmoja aliye na jezi ya manjano anaonekana kutaka kusimamisha mpira iliyotoka juu ,huku mpinzani wake aliye na jezi ya buluu akitaka kumnyang'anya hiyo mpira.

Kwenye ofisi ya kufanyia usajili mwanaume mmoja aliyevalia suti ya buluu hafifu anaonekana ameweka mkono juu ya mashine ya kuangalia alama za mkono huku mfanyikazi hapa akiangalia kwenye skrini ya kompyuta.

Katika kituo cha huduma Kenya, mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya kazi. Anaonekana ameshikilia vitambulisho vilivyopangwa kwa ustadi. Vitambulisho hivyo vimewekwa kwa vikundi ili viwe rahisi kwa kutambua.

Kwenye ukumbi wa mchezo watu wengi wanaonekana wamekaa chini kwa utulivu huku wakishuhudia mechi inayoendelea. Chini ya kiwanja kuna watu wanaotembea huku wakibeba bendera ya taifa ya Kenya.

Vitambulisho vipya vinaonekana vimepangwa kwa meza kwa njia unaovutia. Vitambulisho hivyo imeekwa kwenye vikundi ili iwe rahisi kwa kutambua. Kando yao kuna dawa ya kuosha mikono.

Kwenye uwanja wa mchezo wachezaji wanaonekana kushiriki katika mchezo mkali. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani mwake aliye na jezi ya rangi nyekundu akitaka kumnyang'anya.

Kwenye ofisi za chama ya siasa ya ODM ,viongozi wa chama hicho wanaonekana wakifanya kikao na wanahabari huku wakijibu maswali. Nyuma yao kuna picha iliyobandikwa kiongozi wa chama hicho.

Viongozi wa chama ya kisiasa wanaonekana wamevalia sare rasmi ya chama yenye rangi ya buluu huku wakihutubia wanahabari. Baadhi yao wameshikilia mabango yenye maandishi Kalonzo.

Mwanaume mmoja aliye na suti nyeusi anaonekana akiwa kwenye mazungumuzo na jaji moja aliyevalia mavazi yake rasmi wanaonekana kuwa kwenye shuguli muhimu ya serikali.

Kwenye sehemu ya kufanyia usajili, wafanyi kazi wawili, waliovalia sare rasmi wanaonekana wakifanya shughuli hiyo, moja wao anaonekana akijaza kitabu kuweka data muhimu ya mtu. Huku mwingine akionekana akichukua alama ya vidole.

Mtu aliyefalia sweta ya rangi nyekundu anaonekana amemsalimia mwanamke moja anayeonekana kutapasamu, watu hawa wanaonekana kuwa kwenye shughuli muhimu ya siasa.

Mtu aliyevalia suti ya buluu anaonekana ameketi huku akishikilia barua iliyo na risiti. Mtu huyu anaonekana kungojea kuhudumiwa.

Kwenye kituo cha Huduma Kenya mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe akiwa na watu wengine anaonekana akikagua cheti cha mama mmoja. Mama huyo alikuwa amekuja kutafuta huduma ya cheti ya kuzaliwa kwa mtoto wake.

Kwenye ukumbi wa mchezo ,mchezaji wa kuruka aliyevalia jezi ya rangi nyeupe ,anaonekana ameanguka chini kutokana na kuruka kwa nguvu udongo zinaonekana zikienda juu.

Mwanamke mmoja ambaye ni jaji wa mahakama ya juu zaidi anaonekana amevalia mavazi rasmi ya kazi huku akitumia kipasa sauti ili kuwahutubia watu walio mbele yake.

Kwenye hema iliojengwa, huduma mbalimbali za serikali zinaonekana zikitolewa. Wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wameketi chini uku wakitoa huduma mbalimbali kwa watu waliofika hapa.

Kwenye ofisi za kutoa huduma ya kusafiri. Mwanaume moja aliyevalia suti nyeusi anaonekana kuelekezwa kwenye huduma zinazopatikana hapa. Kando yake kuna watu walioshika barua na wanapanga foleni.

Kwenye kituo cha usajili, wanawake wawili waliovaa mavazi rasmi wanaonekana wakifanya shughuli ya usajili, watu waliopanga laini wanaonekana.

Kwenye kituo cha huduma senta, tawi la nairobi, watu wanaonekana wameketi huki wengine wakiwa kwa foleni wakingoja kupewa huduma, watu hawa wanaonekana kuchoka kutokana na kungoja.

Katika mazingira ya ukumbi wa benki. Watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa, huku wakipanga foleni ya kupata huduma. Kwenye sehemu za counter wahuduma wa benki wanaonekana wakiwa kwenye computer huku wakitoa huduma.

Kwenye hema iliyo chengwa ili kufanya shughuli ya usajili watu wengi wanaonekana wamejitokeza huku wakipanga mfoleni kwa hajili ya kupata huduma wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wakisoma karatasi zao huku wakitoa huduma

Kwenye ukumbi wa mchezo watu wengi wanaonekana wameketi huku wakiwa wameekelea mkono juu na kutabasamu. Wengine wao wameshikilia pendera ya ya taifa ya kenya.

Kwenye ofisi za kutoa huduma ya kusafiri, watu wanaonekana wamepanga foleni huku wakiwa wamevaa barakoa. Watu hawa wameshikilia makaratasi na mafaili ili kuweza kupata huduma za kusafiri.

Kwenye kituo cha huduma center, mtu mmoja aliyevalia mavazi rasmi, anaonekana akiwa kwenye kompyuta na anatabasamu huku akimhudumia askari mmoja aliyeketi upande mwingine.

Pasipoti aina mbili yenye rangi tofauti imewekwa juu ya meza, moja yao ikiwa na rangi nyeusi inaonekana kuwa ya taifa ya Kenya huku ingine yenye rangi ya buluu inaonekana kuwa ni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wachezaji wa timu ya Alziza waliovalia jezi ya rangi nyekundu wanaonakana wamechanganyika na wachezaji wa akiba huku wakishangilia labda goli waliofunga.

Kwenye uwanja wa mchezo uliojaa mashabiki, wachezaji wa kandanda waliovalia jezi ya manjano wanaonekana wakikimbia humo uwanjani huku wakisherehekea kusashiria kufunga bao.

Kwenye uwanja wa mchezo, mashabiki wa kandanda wanaonekana wamesimama kwenye viti ya uwanja huku wachezaji waliovalia jezi ya rangi ya manjano wanaonekana wakipiga makofi kuashiria kusherehekea ushindi.

Kwenye ukumbi wa mchezo uliojaa mashabiki, wachezaji wa kandanda waliovalia jezi ya rangi ya buluu wanaonekana wamekusanyika huku wakishikana mgongo kuashiria kuomba kabla kuanza kwa mechi.

Katika uwanja wa mpira, wa netboli ya wanawake. Wachezaji wawili wanaonekana waking'ang'ania mpria. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya kijani, anaonekana anakimbia na mpira huku mpizani wake aliyevaa jezi ya rangi nyeupe akijaribu kumnyang'anya.

Kwenye uwanja wa mpira, uliojaa mashabiki wa kadanda, wachezaji wanaonekana kung'ang'ania mpira kwenye uwanja, mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya rangi ya kijani, anaonekana akijaribu kuchukua mpira kutoka kwa mpinzani wake, aliyevaa jezi ya buluu na nyeupe.

Kwenye kituo cha Huduma Kenya, watu wenye mafaili na makaratasi wanaonekana wameketi kwa viti vilivyopangwa. Huku wakipanga foleni ili kuhudumiwa. Katika sehemu ingine ya counter , wafanyikazi wa eneo hili wanatoa huduma.

Katika uwanja wa kufanyia mkutano uliojaa umati wa watu, mwanamke mmoja anaonekana akiwa amejifunga na bendera ya taifa ya Kenya huku akiwa amevaa miwani nyeusi. Mwanamke huyu ameshikilia bendera ya Kenya.

Katika kituo cha Huduma Kenya, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana ameketi kwenye meza iliyo na kompyuta juu yake. Kwa upande mwingine kuna mtu aliyefika hapa ili kuhudumiwa.

Wachezaji wa kandanda wa timu ya bandari wanaonekana wamevalia jesi ya timu hiyo yenye rangi ya buluu huku wakiwa wanafuraha na kushikiliana kuashiria kusherekea koli ama bao.

Kwenye eneo la kufanya usajili, mfanyikazi mmoja aliyevalia shati jeupe na glavu. Anaonekana akichukua alama za vidole ya mwanaume mmoja aliyefika hapa.

Mashabiki wa mchezo waliovalia jersey ya nyeupe na rangi nyekundu wanaonekana wanajipiga picha, huku wakiwa wanafurahi. Wawili wao wamejipaka rangi kwenye uso yenye bendera ya taifa la Kenya.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wanariadha wanaonekana wakikimbia kwa kasi huku wakienda kumalizia mbio hiyo. Kila mwanariadha hapa anang'ang'ana ili kuweza kushinda.

Kwenye kituo cha kufanya usajili, watu wengi wanaonekana wamepanga laini huku wakiwa wameshika makaratasi ili kupata huduma. Watu hawa wanaonekana kuchoka, kuashiria wamekaa sana.

Mashabiki wa mchezo wa kandanda waliovalia jezi ya rangi nyeusi wanaonekana wakiweka juu mikomo yao na kupuliza vuvuzela kuashiria kusherehekea mchezo unaoendelea uwanjani.

kwenye ofisi ya kufanya usajili na kuchukua data za watu, mhudumu moja anaonekana akiwa kwenye computer akifanya shughuli ya usajili, kando yake kuna mtoto aliyekaa kwa kiti akipigwa picha.

Kwenye ukumbi wa mchezo watu wengi wanonekana wamesimama, huku wakiangalia kwa makini kile kinacho endelea uwanjani. Watu hao wamebeba scarf ,bendera ya taifa ya Kenya.